Daktari wa afya wa kinywa na meno aliyevaa glavu mikononi mwake, ambaye ameshikilia kifaa maalumu, alichokiweka kwenye mdomo wa mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitalini hapo.

Daktari wa afya ya kinywa na meno, akishirikiana na muuguzi kumsaidia mgonjwa aliye lazwa kwenye kitanda cha hospitalini, ambaye ameachama mdomo ili aweze kufanyiwa uchunguzi vizuri. Wafanyakazi hao wote wamevaa barakoa na glavu.

Nyumba nyingi ndogo ndogo zilizojengwa chini ya mlima, ambapo mvua kubwa ikinyesha, maji hupita mahali hapo na kujaa, na kuathiri watu wanaoishi katika eneo ilo.

Makopo mengi ya plastiki yaliyomwagwa kutoka kwenye gari, ambayo huwa inayazoa kutoka sehemu mbalimbali za mji. Pia huuzwa viwandani kwa ajili ya kwenda kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile matenki.

Sehemu kubwa ambapo kuna nyumba nyingi ndogondogo, zilizo karibu na mto wenye maji mengi, yanayomomonyoa ardhi iliyopo jirani na hapo. Eneo hili ni hatari kwa makazi ya binadamu kuishi.

Tenki kubwa lililojazwa maji mengi kwa ajili ya mahitaji ya wananchi wa eneo hilo, ambapo kuna mwanaume mmoja anapata huduma hiyo kwa kutumia magaloni makubwa mawili meupe ya lita ishirini, na baadaye atayabeba kupitia toroli lake kupeleka nyumbani kwake.

Kitanda cha wagonjwa kilichowekwa nje ya jengo la hospitali ambacho hakitumiki. Pia ndani hapo kuna sehemu ya mapokezi, chumba cha daktari, duka la dawa, maabara, wodi za kulaza wagonjwa na chumba cha upasuaji.

Vifaa vya hospitalini vinavyotumika kwa ajili ya upasuaji kwenye idara ya mifupa, ambavyo vimesafishwa vizuri, vipo tayari kwa ajili ya kutumiwa na madaktari, ili kumsaidia mgonjwa anayeumwa.

Wodi yenye vitanda na mashine za hospitalini, ambapo ipo tayari kwa ajili ya kutandikwa vizuri ili wagonjwa waweze kulazwa mahali hapo kwa ajili ya kuendelea kupatiwa matibabu na uangalizi wa madaktari.

Jengo kubwa la hospitali lenye madirisha ya vioo, ambapo kuna vitengo mbalimbali kama vile: sehemu ya mapokezi, chumba cha daktari, na wodi kwa ajili ya kulaza wagonjwa. Ili madaktari na wauguzi waweze kuangalia vizuri, ili waweze kuona.

Daktari wa kiume aliyevaa koti jeupe, ambaye yupo tayari kwenda kuhudumia wagonjwa, waliolazwa wodini, na wengine wanaokuja kliniki, ili aweze kuwasaidia wapone magonjwa yao.

Daktari wa kiume aliyevaa koti la hospitalini, ambaye yuko tayari kwenda kuhudumia wagonjwa waliolazwa wodini na wengine wanaokuja kliniki kwa ajili ya kutibiwa magonjwa yao.

Daktari aliyevaa koti na vifaa vya hospitalini, ambaye yupo tayari kwenda kuhudumia wagonjwa waliolazwa wodini na wengine waliopo kliniki, pia anasoma na kupitia taarifa mbalimbali za kitabibu.

Madaktari wawili waliovaa mavazi ya hospitalini, mmoja anaandika kwenye karatasi na mwingine anatumia kompyuta kuangalia taarifa mbalimbali za wagonjwa. Pia sehemu hiyo kuna wodi ambapo watu wanaoumwa wamelazwa, kwa ajili ya uangalizi zaidi.

Mashine nyingi za ganzi zilizotengenezwa vizuri ambazo zinarekebishwa na wataalamu wa afya waliovaa mavazi maalumu ya hospitalini ambazo zitapelekwa katika chumba cha upasuaji ili kumsaidia mgonjwa asisikie maumivu wakati anafanyiwa tiba hiyo.

Duka la dawa na vifaa mbalimbali vya hospitalini, vilivyopangwa vizuri sehemu hiyo, ambapo kuna wafamasia wanaosimamia mahali hapo, wakiwagawia wateja huduma hiyo.

Chumba cha upasuaji ambapo kuna madaktari wawili waliovaa mavazi maalumu wakitoa huduma hiyo kwa mgonjwa aliyelazwa kitandani. Pia wapo wataalamu wa usingizi na wauguzi wakisaidia ili kufanikisha matibabu hayo.

Madaktari wengi waliovaa mavazi maalumu, wakishirikiana kufanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitalini, pia kuna wataalamu wa ganzi na wauguzi wakiwasaidia.

Muhudumu wa afya wa kike ambaye amevaa mavazi ya hospitalini na glavu, amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa shuka na kofia kichwani ili kumkinga na baridi, ambapo mama yake yupo kitandani.

Madaktari wawili waliovaa nguo za hospitalini pamoj na barakoa, wakimfanyia uchunguzi mtoto mdogo aliyelazwa kitandani ambaye anapumulia mashine, ambapo hajafunikwa kichwani.

Duka la dawa za binadamu na vifaa vya hospitalini mfano sindano zilizopangwa vizuri kwenye kabati zenye vioo, pia kuna wa famasia kwa ajili ya kusimamia na kutoa huduma hiyo kwa watu.

Dawa ya asili ya kimiminika iliyowekwa kwenye chupa, ambayo imetengenezwa na wataalamu wa tiba hizo kwa kutumia vitunguu na malimao, kwa ajili ya kuuza ili waweze kujipatia kipato.

Mimea mingi ya asili ambayo imewekwa kwenye chupa, na mingine kwenye vikombe, ambapo hupondwapondwa na kutengeneza dawa, kwa ajili ya kwenda kutibu magonjwa mbalimbali yanayomsumbua binadamu.

Dawa ya asili inayotengenezwa kwa kutumia matunda ya malimao, tangawizi na maji, ambayo imewekwa kwenye kikombe, iko tayari kwa ajili ya kutumiwa na binadamu, ili aweze kutibiwa magonjwa.

Dawa ya kimiminika iliyotengenezwa kiwandani, kwa kutumia miti ya asili, ambayo imewekwa kwenye chupa ndogo, ambapo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayomsumbua binadamu.

Majani ya mimea yaliyo kwenye vikombe vyenye maji, ili kutengeneza dawa ya kimiminika kwa ajili ya kutibu magonjwa yanayomsumbua binadamu, ambayo huandaliwa na wataalamu wa tiba hizo.

Dawa nyingi za kimiminika za asili zilizohifadhiwa kwenye chupa, ambazo zimetengenezwa na wataalamu wanaohusiana na tiba hizo, kwa ajili ya kuziuza, ili waweze kujipatia kipato.

Dawa inayotumika kuongeza vitamini na madini kwa binadamu, ambayo imetengenezwa kiwandani kwa kutumia miti pamoja na matunda ya asili, ambayo inauzwa kwa ajili ya kwenda kutumiwa na watu.

Majani mengi ya miti yaliyowekwa kwenye kikombe na mengine juu ya meza, ambayo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, kama vile kwa mfumo wa vidonge na kimiminika, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya binadamu.

Mimea ambayo majani yake hutumiwa na wataalamu wa tiba za asili, kwaajili ya kutengeneza dawa ambapo zinatibu magonjwa yanayomsumbua binadamu, pia huziuza ili waweze kujipatia kipato.

Dawa nyingi za asili zilizowekwa kwenye vibakuli juu ya meza, ambazo hupatikana kwenye maduka wanayouza wataalamu wa tiba hizo, kwa ajili ya wao kujipatia kipato.

Mapapai yaliyovunwa kutoka kwenye mti wa zao hilo, ambapo mbegu zake zinatumiwa na wataalamu wa tiba za asili, kutengeneza dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa yanayomsumbua binadamu, ili waweze kujipatia kipato.

Majani ya miti ambayo hutumiwa na wataalamu wa tiba za asili kutengeneza dawa kwa ajili ya kutibu maradhi yanayomsumbua binadamu, ambayo wanaiuza ili waweze kujipatia kipato.

Dawa nyingi za asili ambazo zimetengenezwa kutoka kwenye miti, zinazouzwa na wataalamu wa tiba hizo, ambapo zinatumika kumsaidia binadamu ili aweze kupona magonjwa yanayomsumbua.